Hili inajuhulisha kwamba lazima tukuwe na bima chumbani au hospitalini, ili wakati wowote unaeza kuwa mgonjwa unaeza kwenda hospitali hii kupata matibabu, bila kulipa shuru, bima la afya inaeza ukatumia.

Hapa ni dukani ambalo limeweza kuijenga cha kifahari. Duka hili inadhihirisha kuwa chumba hii ya duka unaweza kununua kitu ambacho unataka, kuna soda na vitu vingine ambavyo ni chakula unaweza kyitoa huku au kununua.

Kuna viazi ambavyo vimeweza kuegezwa katika sehemu moja, huku mbele yake kuna soda ambazo zimeweza kuekwa katika fridge . Hapa ni duka la m-pesa, ambayo unaweza kununua chakula na vifaa vingi ama kutoa pesa katika simu yake. Hii ni duka ambayo unaweza kununua chakula, vifaa kadhaa kadhaa ukitaka kukula au unaweza kupata kitu chochote katika duka hilo.

Hapa ni sehemu ambapo wakati unataka kutoa pesa kutumia kadi yako unaweza kwenda huko kutoa kadi hiyo katika sehemu ya pesa, Kuna vitabu vingi ambazo zimeweza kuonyesha huku kuna ishara Kuwa hapa ni mahali unaweza kwenda na kutoa pesa na kadi yako.

Hizi ni vifaa ambazo zimeweza kuwekezwa katika sehemu moja ambazo zimeweza kununuliwa na mnunuzi na tena anaitaka kupeleka mashambani au katika sehemu zingine ili kuuzwa. Hivi virago ambazo zimeweza kuifunga zaidi vinaonekana kuwa vimeletwa au viko karibu kupelekwa katika sehemu.

Hapa ni sehemu ya kusuka au kuninua kununua mafuta ya kuipaka naye nyweleni. Huku wanawake huwa wanaenda ili kuisuka nywele yao.

Hapa ni sokoni ambao wako katika hali ile ya kuifanyia nayo biashara, kuna vitunguu, kuna nyanya na kuna viazi ambao zinaeza kuuzwa katika sehemu, kujumuisha kuwa hawa wako, katika ile hali yake ya kuuza vyakula hivyo ili baadae waweze kupata pesa ya kujikimu kimaisha.

Hizi ni viazi ambazo zimeweza ambazo havitoshani kutujulisha kuwa ni za pesa tofauti. Hizi ziko katika masokoni ambazo wanaifanyia biashari ili badaye wanaweza kuuza kupata hela ya kujikimu nayo kimaisha.

Hapa ni soko ambayo kuna vitu mingi zinaweza kuuzwa. Kuna wakina mama wengi na watu wengine wakiwa wanauza bidhaa zao kama chakula na mavazi katika soko hilo. Watu wengi wameweza kuonekana kuwa wanasimama huku wakinunua. Kuna vitu vingi kama vitunguu, nyanya. Nyanya ambazo zinaeza kuuzwa katika soko hilo. Huku nyuma kuna nyumba za mabati zimeweza kujengwa.

Hii inamanisha kuwa kila mtu anafaa kuwa na bima wakati ambayo unapata ajali bima hiyo inaweza saidia katika matibabu yako wakati wowote ule utaenda katika hospitalini.

Hizi ni magari ambazo zinaendelea kuegezwa kwenye roli hili kubwa, kuonyesha kuwa magari haya huenda yameeza kununuliwa au yanapelekwa kwingine ili kuuzwa, ni magari ambayo yana rangi tofauti na yameeza kuundwa kwa ule mtindo ambayo ni ya tofauti, na magari haya pale ni jipya.

Hili linadhihirisha kuwa wakati unatafuta kazi katika serikali au unatafuta kazi pahali popote ni dhahiri lazima ukue nayo hili linaonyesha kuwa wewe haujafanya kosa lolote ama hujewai fungwa katika kortini inathihirisha kuwa wewe una haki ya kupata kazi.

Hii ni bima ya ajali ambayo lazima kila mtu akuwe nayo ili kuhakikisha wakati anapata ajali huwa inaweza kumtibu au kumpea bima au kumtengenezea gari katika ajali hiyo. Kuna nambari chini ambapo unaweza ukampigia simu ili upate bima hiyo ya ajali.

Hizi ni pesa ambazo ni za mia moja, elfu moja na mia tano. Ambazo zimeweza kushikwa na mtu huyu kwa mkono wake. Pesa hivi zinaweza kutumika kununua vitu kama ni chakula ama vitu vinginevyo ambao unataka kununua.

Huyu naye anaweza kupewa kifunguu cha gari naye kwenye kitabu hiyo kuna ile mchoro wa gari au kile kifaa cha utoto ambao huwa wanaitumia kucheza, kumaanisha kuwa huyu ambaye anaweza kupewa kifunguu cha gari alikuwa anafanyiwa zoezi au kuuliza kuwa anajua kuendesha gari.

Huyu naye ameweza kuingia kwenye duka hii ambayo wakati unataka kitambulisho au anataka kuitoa pesa, ama kununuwa chakula unaweza kuipata huko. Nayo kuna mwingine ambaye ameweza kuketi chini huku akiwa katika shughuli yake. Kuna gari ambayo imeweza kuegezwa mbele ya duka hilo.

Hili ni gari ambao unatumiwa na wanaabiria kubeba au inatumika katika hospitalini au katika kampuni fulani ili kuibebea vitu au kadhaa za ambazo zinafaa kuibeba. Gari hili limeweza kuegeshwa katika sehemu ya barabara huku ikiwa imesimama.

Hiki ni bima la ajali ambapo wakati hauna unafaa kuipata huku ukitumia simu yako ili upate na haraka haraka. Bima hii inakusaidia wakati umepata kitu au kama ajali inaweza kukugharamia katika matibabu yako.

Gari hili ambalo lina gurudumu ndogo ambaye kwa upande moja ni mbili na upande ingine ni mbili umeweza kuekeza katika mlango wa wa sehemu ambayo ni service mlangoni ili iweze kufanyiwa kufanyiwa ukarabati na kubadilishwa kitu ambayo inahitajika.

Hii ni magari ambayo yameweza kuegeshwa katika sehemu hii; kuonyesha kuwa wenyewe wameweza kuhudhuria kwenye mkutano ambao huenda unaendelea katika sehemu hii. Nao wananchi wale ambao wameweza kuegesha magari wameza kuweka katika sehemu hii ili waweze kuifanya au kuenda katika mkutano.

Hawa wako katika hali ya kuitoa pesa katika sehemu hii kutumia kifaa hicho, unaweza kutumia pesa kutumia kadi katika sehemu hii hili baadae inakusaidia kwenye maisha au bila kuitumia kifaa cha simu au wakati uko na kadi unaweza kuitoa pesa hiyo.

Hii ni bima ya afya ambayo kila mtu lazima ako nayo, ili wakati umekupata au umekuwa mgonjwa unaenda hospitalini unatibiwa na bima hiyo inaweza kukugharamia bila kulipa pesa chochote. Lazima sisi zote tukue na bima hiyo na wakati unaitaka unaitumia nambari au kuipiga na au kuitumia messagi nambari ambazo zimeweza kuandikwa hapo chini.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeshwa katika sehemu hii. Magari haya bado ni jipya, na ina rangi tofauti na yameweza kuundwa kwa ule mtindo ambao ni tofauti. Tena magari ni zile ambazo zinafaa na ziko katika ile harakati ya kuuzwa katika sehemu hii ambayo imeweza kuwekeza kwa jumba hizi za kifahari.

Hii ina jumuisha kuwa ni medical health care ambayo kwa kila familia lazima ikuwe na hilo ili kuhakikisha kuwa watoto wao ambao watakuwa wanapata bima na kuwa wanaipata maisha bora katika kuitibiwa na katika afya yao.

Hili ni duka ambalo ni duka la mpesa ambayo iko katika ile harakati tayari ya kuuza chakula kama ndizi imefinyiliwa, ambayo ni duka ililowekwa karibu hapa. Duka hili linasaidia hawa watu kupata na kununua chakula ambalo ipo katika ile harakati ambayo wanataka kununua au kuuza.

Hapa ni dukani ambao zinauzwa vitu kama mkate, mayai, maziwa ,yoghati, maji na vitu vinginevyo. Hapa unaweza kuipata vitu ambazo unataka kuikunywa au kuikula ambavyo ni chakula bora zaidi.

Hiki ni simu ambacho kuna moja wao ameweza kuishika huku akionyesha vitu mingi ambavyo zinaweza kutumika wakati unataka kusambaza pesa. Hii inatumika siku hizi kwa watu ambao wako juu au wanataka kuitumia kuhakikisha kuwa wameweza kutumia meseji ya haraka.

Hapa ni nchini, hii kifaa ambayo inatumikakuna huyu anaye itumia ili kuuza vitu kama mayai au vitu vingine ili aweze kupata pesa, nyuma yake kuna magari ambayo yameeza kuegeshwa huku kuna nguo ambayo wekwa kwenye duka, ili wanunuzi waweze kununua ili kuifurahia na kutumika.

Hili ndio duka ambalo unaweza kuwekeza katika simu hii ambalo linaweza kumeweza kuandika nambari ambalo lina mwenye duka. Duka hili pia ni la mpesa ambalo unaweza kuhudhuria katika sehemu hii wakati unaweza kutafuta kifaaji ambacho unakula kitu kitu ambacho unataka kununua unanunua dukani.

Hapa ni dukani pa kuuzia maziwa unaweza kuenda katika sehemu hii kuchukua kadi yako kuinunua maziwa kutoka huku nao hawa wanaitoa maziwa katika mashambani. Wanakuja kuhakikisha kua wameweka kwa vijikaratasi wanazitengeneza ziwe sawa alafu wanauzia wanainchi wengine.

Kuna mama mmoja ambaye ameweza kusimama nje ya duka hilo huku ameshika ameshika virago yake ya kwenye mkono wake wa kushoto. Huku ameweza amevalia nguo ya nyeusi. Duka hii ni duka ambayo ni ya Mpesa na iko na agent .

Mtu huyo ambaye ameweza kusimama na akashika kikombe kwenye mkono wake wa kulia, huku akimwagiwa maziwa. Hapa ni mahali ambapo wanauzia maziwa na wanapima kutumia, unayotaka maziwa inatosha aje.

Magari haya ambayo yameza kuekezwa katika sehemu moja, ni kama zinauzwa ama zimewekwa katika mahali pamoja kwa wateja wao wakiwa wameenda katika mkutano yao. Hii ni magari ambayo yanauzwa katika mji na nyuma kuna manyumba za kifahari.

Gari hizi mbili ambazo zinaonekana zikiendeshwa, magari hii ambayo imeweza kuwekwa kwenye lori ikipelekwa mahali au imeweza kuuzwa, nyuma yake kuna nyasi ambazo zinaonekana nyuma kuna miti kubwa, hapo ni lami.

Hizi ni magari ambazo zimeweza kuegeza katika sehemu moja. Zina rangi tofauti. Magari haya huenda yanauzwa ama yameza kuegezwa ili wenyewe wameenda katika mkutanoni. Magari haya yanauzwa na yako na bei yao tofauti.

Hizi ni viatu za mjezi ambazo huvaliwa na mchezaji hili aweze kutembea nazo katika michezo nao. Hizi ni viatu ambazo zina rangi tofauti tofauti. zimewekwa zote katika duka ama sehemu za kuuza. Viatu hizi zinatumika ambazo wanakuvaliwa katika mguu ili upate kuwa kuendesha au kujibeba naye.

Magari haya yameeza kuegeshwa katika sehemu moja, yana rangi tofauti tofauti na ziko , imeahirishwa kuwa ni za kampuni tofauti tofauti. Zimeegeshwa ili waweze kuenda kwa mkutano ambao unaendelea.

Hapa ni sehemu ya kuilepea katika simu yako. Simu hii inaonesha wakati unataka kutuma pesa ama kuitoa ama kuinunua ( kredit) ama kuiweka pesa yako katika benki ama Kuitafuta kuitimisha kuwa pesa yako ziko ndani katika simu yako unaweza kuenda huko katika mpesa.

Hapa ni sokoni ambao watu huenda katika sehemu hii waweze kununua vitu ambazo wanafanya na wengine wanaenda kuifanyia nayo biashara. Hizi ni vitu ambazo zimeweza kuipanga ambao hazifanani na zina rangi ambazo hazifanani, viatu hizi kuna vile ambazo huenda zikapemdeza mguuni na anaweza kununua.

Hapa ni duka la m-pesa ambayo mbele yao kuna kuna meza ambayo imeweza kuegezwa huku. Huku kuna dada moja ambaye ameweza kusimama mbele ya duka hii huku akiwa anaona. Kuna vitu vingi ambazo vimeuzwa katika duka hilo na kuna majumba ambazo viko zimefungwa na ziko karibu na duka hiyo.

Hapa ni sokoni nao hawa wako katika ile hali ya kufanya biashara kwa soko ile, kuna vitu vingi ambavyo vinauzwa kama vile vitunguu, kuna nguo na vitu vinginevyo ambavyo viko katika ile harakati ya kuuzwa katika soko hii, nayo inadhihirishwa wanaifanya biashara ili waweze kupata pesa.

Huku ni masokoni ambao watu wengi huenda huko ili kufanyia bisahara ili baadaye waweze kupata hela . Hizi ni nguo ambazo zimeweza kupangwa katika sokoni hii ili wanunuzi waweze kukuja katika sehemu hii kuipata na kununua zile nguo huenda wameweza kupendezwa nayo .

Magari haya ambayo yameweza kuegeshwa katika chumba hichi huku ni kama zinauzwa, ni magari ambayo inaweza kuwa na rangi tofauti tofauti na zimeweza kutengenezwa kwa kinyumba chao ambazo haziwezi kuifanana, hizi ni magari ambazo zinauzwa na wateja huku wanakuja wanaangalia katika kifahari hicho.

Hili ni bima ambalo lazima kila mtu akue nayo kwa kuhakikisha kuwa umedial *828# ,ili kununua bima hiyo. Ili wakati umepata ajali katika barabarani, itakugharamia katika gari yako na katika matibabu yako.

Hizi ni pesa ambazo ni za mia moja ambazo zimeweza kuchora rais wa jamhuri wa kwanza Jomo kenyata akiwa kwenye picha ya pesa hii kujumuisha kuwa pesa hii ni zile ambazo zilikuwa zinatumika zamani lakini wakati huu hazitumiki tena kwani kuna zile zingine ambazo zimeweza kutolewa juzi.

Huku ni sokoni ambapo wanabiashara wengi huwa wanaitumika ili waweze kuuza vitu yao kama nguo ili waweze kuipata pesa. Hapa ni sehemu ambapo wanauza nguo huku wanunuzi wanaonekana wakitembea kwenye barabara huku kando kando yao kuna nguo ambazo zinauzwa. Huku wengine wameweza kusimama hivi wakiangalia nguo hiyo ili waweze kuinunua.

Hapa ni sokononi ambayo huyu naye anaonekana akiuza viatu ambazo zinafanana lakini ziko na rangi tofauti. Huku naye akifanyia viatu hivi biashara ili aweze kupata pesa ya kujikimu nayo kimaisha. Viatu nayo huundwa na kuipeleka sehemu hii ili kuuzwa.

Huku ni ambako huyu naye anauza hiyo katika soko lake ili aweze kujikimu au kuipata chakula ili baadaye aweze kuipata biashara kujikimu nayo kimaisha. Hizi vitu ambazo zinauzwa ni malenge ili wale ambao wanaeza kununua waeze ili waweze kukula.

Pikipiki ambayo imeeza kuegeshwa kwa jumaba hili ya duka , ambaye inauza vitu vingi kama vyakula na mbele yake kuna maji ambaye imeweza kuwekwa kwa sehemu moja, hio ni duka la mpesa inayo wakati unataka kuwekewa pesa unafanya katika kuitumia simu yako.

Hizi ni pesa ambazo zimeweza kuchorwa rais wa kwanza wa jamhuri ya Kenya Kenyatta, huku nyuma yake kuna chumba moja ya kifahari imeweza kujengwa, hii ni pesa ya mia tano ambazo zimeweza kuchorwa na kuwekwa picha ya huyu mzee na nyumba hizo.

Duka hili kuna vitu vingi ambavyo viko katika ile hali ya kuuzwa. Kuna baiskeli ambayo imeweza kuegezwa mbele ya duka hii. Kuna pikipiki pia ambayo iko. Naye kuna yule ambaye ako katika ile hali ya kununua vifaa ambavyo anaitaka kwa duka hilo. Duka hii unaweza kuita na kuweka.

Hizi ni pesa ambazo ni elfu moja ambazo zimewekwa katika sehemu moja. Hizi elfu moja ziko kwa mingi, Kuna mkono moja ambaye ameweza kuitoa pesa hiyo kutoka kwa baasha za elfu moja moja mingi ambazo zimeweza kupangwa pamoja.

Haya ni magari na magari haya yameweza kuegeshwa katika chumba cha kifahari. Hii ni magari ambayo imeweza kuwa na rangi tofauti na imeweza kuundwa kwa ule muundo au mtindo ambao ni tofauti. Magari haya ni magari jipya ns huenda yanauzwa.

Hizi ni viatu ambazo zinauzwa katika sehemu hii. Viatu hizi zimeweza kuuzwa na ni za rangi tofauti, ambazo ziko katika hali ya kuuzwa katika kifaa hiki au katika sokoni hii ambao hawa wanaifanyia nayo biashara viatu hizi.

Hapa ni sokoni mbayo wako katika ile biashara ya kuuza viatu, yaani ile fiatu ambayo imeeza kuundwa kwa mtindo tofauti, yana rangi ambazo hazifanani, wakati zimeeza kupendeza na wakati umeeza kupata viatu hii katika sehemu hiyo na kununua kwenye sokoni huo.

Ambaye ameweza kuegesha katika sehemu hii ya katikati pakiwa na rangi jeupe na imeweza kukaa katika ile mtindo huweza akawa anatengenezewa kifaa. Hizi magari ziweze kuwa na kitu ziweze kufunikwa.

Ule ambayo ni jipya pale limeweza kuegesha katika chumba hichi cha kifahari, gari hili linaonekana kuwa linauzwa katika sehemu hii na tayari ni jipya na lina rangi ambalo halijauzwa. Hili gari huenda linaweza kutymiwa katika hospitalini au katika sehemu hii ambalo linatumiwa na mwenyewe peke yake.

Hili ni gari refu ambayo ni lori. Nayo kuna magari zingine ambazo zimeweza kuwekezwa ili gari kubwa liweze kuibeba. Magari haya yameweza kuundwa kwa miundo tofauti na ya rangi tofauti. Yanaweza kupelekwa katika sehemu fulani kuuzwa au wenyewe wameweza kununua sehemu hiyo.

Hiki ni kifaa ambacho wakati unataka kubadilisha pesa kutoka kwa nji fulani kwenda kwa nji fulani unaitumia ili uipate hesabu yako vizuri. Wakati uko na pesa yako unaifanya hesabu huku ukitumia nambari ambazo zimeweza kuandikwa ama unaitokea au unataka kutoa ktoka Europe hadi Japan unaibadilisha hiyo una multiply ama imeweza kuandikwa.

Hapa nni sokoni, mama huyu ambaye ananunua chakula mboga katika soko hili anaonekana akisimama huku mwenye maboga hii akimwonyesha namna ya au nini ingine inafaa kutumika , nyuma kuna wamama wengine wameeza kuinama huku wakionyesha kuwa ni wa kundi hilo.